Sehemu ya ndani katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa pembejeo pamoja na dawa za wanyama ikiwa imeekewa mashelfu ukutani ambayo yamepangiliwa aina mbalimbali ya dawa hizo, huku mfanyabiashara akiwa mwenye tabasamu akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya ndani katika duka panapouzwa pembejeo za kilimo pamoja na dawa za kutibu wanyama ikiwa imepangiliwa chupa zenye ujazo tofauti tofauti ambazo ndani yake zina dawa hizo huku zikisubiri wateja.

Sehemu ya duka panapouzwa pembejeo za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa bidhaa hizo zilizopo kwenye mfuko, huku mfanyabiashara akisubiri kuhudumia wateja.

Sehemu ya duka linalo uza dawa za aina mbalimbali kwaajili ya magonjwa ya wanyama pamoja na pembejeo ikiwa imewekewa mashefu ukutani, ambayo yamepangiliwa aina mbalimbali ya bidhaa hizo huku zikisubiri wateja.

Dawa ya maji inayoitwa "veteneksi", ikiwa ndani ya chupa inayotumika kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, kwa wanyama aina ya mbwa, wanaofugwa majumbani.

Dawa aina ya Natural Good Health ambayo inatumika kutibu magonjwa ya magoti, katika wanyama wanaofugwa majumbani ambao ni mbwa.

Mkulima aliye valia mavazi maalumu, akiwa ndani ya shamba lililo limwa na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi, huku akibebelea mkungu ulio sheheni zao hilo kwa ajili ya kusafirisha kwenda kuuguza.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa zao la biashara aina ya nyanya, ambalo limekomaa na mengine yakiwa bado hayajaivaa, huku mkulima akiendelea kuvuna kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya vitunguu maji vilivyokwisha vunwa tayari, huku wakulima wakipakia zao hilo katika gari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba palipolimwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa imeekewa zao hilo ambalo limekwisha kuvunwa, tayari huku likisubili kusafilishwa kwenda sokoni kwaajili ya kuuza na wakulima wakiendelea na uvunaji wa zao hilo.

Sehemu ya shamba palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, ikiwa imewekewa zao hilo lililokwisha kuvunwa tayari kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya chini ikiwa imetandikwa nailoni la rangi nyeusi, ambazo zimeaekewa mazao ya biashara aina ya mahindi yaliyo bado kupukuchuliwa. Huku mkulima akiwa amesimama pembeni ya zao hilo.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, huku wameshikilia zao hilo na pembeni kuna mifuko iliyojazwa mazao hayo yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la pembeni katika shamba palipolimwa zao la biashara aina ya nyanya ikiwa imewekewa zao, hili lililokwisha kukomaa na kuvunwa huku likisubili kusafilishwa kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuuzwa.

Sehemu ya shamba palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, vikiwa vimestawi vizuri huku chini yake kuna mabomba meusi, yanayopitisha maji katika maeneo tofautitofauti shambani humo.

Eneo la nje katika makazi ya watu, ikiwa imepandwa miti ya aina mbalimbali pamoja na migomba ambayo imebebelea zao la biashara aina ya ndizi. Huku ikisubiri kukomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mbogamboga, huku wakulima wakiendelea kuvuna zao hilo, tayari kwa kupeleka sokoni kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba palipolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mahindi ikiwa imewekewa mazao hayo, yaliyokwisha kuvunwa tayari, na mkulima akiandaa kupakia kwa ajili ya kupeleka kupukuchuliwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya mananasi, ambapo yamekwishwa komaa, huku yakisubiri kuvunwa.

Eneo la shamba likiwa limelimwa mazao ya aina mbalimbali, ambayo ni mahindi pamoja na matikiti maji yakisubiri kukomaa ili kupelekwa sokoni kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba, palipo limwa zao la biaishara aina ya viazi mbatata, ikiwa imewekewa viroba vilivyo sheheni zao hilo huku wakulima wakipakia katika gari tayari kusafirisha kwenda sukoni wa ajili ya kuuza.

Watu wengi ambao ni wakulima, wakipakia zao la biashara ambalo ni viazi mbatata, katika mifuko ya viroba ili kupakia kwenye gari Kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, ambalo limesheheni katika miche yake, huku zao hilo likiwa bado halijakomaa na kuiva.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara ambalo bado halijakomaa vizuri, huku kumewekewa mabomba marefu meusi yanayosaidia kupitisha maji ndani ya shamba hilo, na wakulima wakitembea katikati ya mazao hayo kwa ajili ya kuangalia maendeleo ndani ya shamba.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya katika mifuko ya viroba, ambapo mazao hayo tayari yamekwisha komaa, na mengine kuiva, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imeandaliwa vizuri na kupandwa zao aina ya papai ambalo limesheheni katika miti, huku likiwa bado halijaivaa kwa ajili yakuvunwa.

Wakulima wa zao la parachichi, wakiwa katika eneo la pamoja, huku wameweka mazao hayo katika matenga ya plastiki yaliyokwisha vunwa tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba palipolimwa zao la biashara aina ya nanasi ikiwa imewekewa mazao hayo yaliyokwisha vunwa tayari, huku wakulima wakiyaweka katika matenga ya plastiki tayari kwa ajili ya kuyasafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya papai, ambalo zao hilo limesheheni katika miti, huku likiwa bado halijaiva na kukomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Mkulima wa zao la biashara aina ya Mahindi, akisomba zao hilo lililokwisha kuvunwa tayari, nakuliweka sehemu kwa pamoja, huku akisubiri kuliweka katika mifuko na kusafirisha kwenda nyumbani kwaajili ya kukausha.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa imewekewa zao hilo, ambalo tayari limekwishavunwa, huku wakulima wakiendelea kuvuna zao hilo.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya ambalo bado halijakomaa vizuri, huku katikati kuna mabomba meusi yaliyowekwa kwa ajili ya kusafirisha maji katika maeneo mbalimbali shambani humo.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa na kupandwa mazao ya biashara aina ya nyanya, ikiwa imewekewa matenga yaliyojazwa mazao hayo. Huku wakulima wakisubiri kuyasafirisha kwenda sokoni, kwa ajili ya kuyauza.

Sehemu ya eneo ikiwa na imepangwa matenga yaliyosheheni zao la biashara aina ya pilipili hoho. Huku tayari kwa kupeleka sokoni kuuzwa na wafanyabiashara wakiwa wamesimama na wenye tabasamu.

Sehemu ya shamba, iliyolimwa na kupandwa zao la nyanya ambalo bado halijakomaa vizuri, huku zao hilo likiwa limewekewa miti, ili kusaidia lisiweze kudondoka na mkulima akiendelea kuhudumia zao hilo ndani ya shamba.

Eneo la shamba likiwa limepandwa zao la biashara aina ya mahindi ambayo bado hayajakomaa, na mkulima akisimama pembezoni mwa mazao hayo huku akiwa ameshikilia.

Sehemu ya pembeni, katika shamba linalolima mazao ya biashara ambayo ni viazi mbatata, ikiwa imewekewa mifuko iliyosheheni zao hilo huku yakiwa tayari kwa kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbogamboga, mengine yakiwa yamevunwa tayari na kuwekwa katika toroli, huku yakisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba, palipolimwa zao la biashara aina ya vitungu maji, ikiwa imekwishavunwa tayari zao hilo, na kuwekwa katika mifuko maalumu, ili kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba, ikiwa imepandwa zao la biashara aina ya pilipili ambazo zimelimwa kwa mfumo wa kisasa, zikiwa tayari zimekomaa na kusubiri kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba, ikiwa imepandwa zao la biashara aina ya ndizi, huku zao hilo likiwa limestawi na bado kwa kukomaa kwa ajili ya kuvunwa.

Mkulima akiwa amechuchumaa, huku ameshikilia zao la biashara aina ya viazi mbatata, lililokwisha komaa tayari, kwa kusubiri kuvunwa kutoka shambani, huku akiwa mwenye tabasamu.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya ndizi, katika mashimo kwa kufwata mistari, huku zao hilo likiwa bado halija komaa na mkulima akiwa amesimama pembeni mwa miche ya zao hilo.

Wakulima wakiwa pembeni mwa shamba, lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mtama, huku wakipakia zao hilo katika viroba ambalo tayari limekwisha vunwa.

Eneo kubwa la shamba, likiwa limepandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, huku zao hilo likiwa limekomaa na wakulima wakiendelea kuvuna, tayari kwa kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Eneo kubwa la shamba likiwa limepandwa zao la biashara aina ya nyanya ambalo bado halijakomaa vizuri. Huku miti mirefu imewekwa ndani ya shamba hilo kwa ajili ya kushikilia miche ya mazao yasiweze kudondoka.

Sehemu shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya viazi mbatata, huku wakulima wakipakia zao hilo katika mifuko, kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Mkulima akisomba na kuweka sehemu moja, zao la biashara aina ya vitunguu maji, ambalo tayari limeshavunwa na kusubiri kupelekwa sokoni kwajili ya kuuzwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba palipolimwa zao la biashara aina ya viazi mbatata huku wakiendelea kuvuna na kusomba zao hilo kupeleka mahali maalumu ili kuandaa, kusafirisha kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mpunga, ikiwa imepandwa zao hilo, huku mkulima akiendelea kuhudumia ndani ya shamba.

Sehemu iliyotengwa maalumu kwa kuwekea mazao ambayo yamekwishavunwa kutoka shamba. Ikiwa imewekewa matenga yenye rangi mbalimbali za kuvutia, na ndani yake kuna zao la biashara aina ya ndizi likisubiri kusafirishwa kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa vizuri na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya. Ambalo linaonekana kuiva na kukomaa, lakini bado halijavunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Wafanyabishara wa zao la ndizi wakiwa tayari wamekwisha vuna zao hilo na kuliweka sehemu ya kuuzia, huku wengine wakiendelea kuhudumia wateja na wengine wameketi pembezoni mwa bidhaa hiyo.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mananasi, huku akiwa ameshikilia mazao hayo mawili ya mananasi ambayo tayari yamekomaa na kuvunwa kutoka shambani.

Sehemu kubwa ya ardhi katika shamba palipolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya papai kwa kufuata mistari, ikiwa zao hilo limekwisha komaa tayari, na mengine kudondoka chini, huku yakisubiri kuvunwa, kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi, wakiwa ndani ya shamba palipopandwa migomba ya zao hilo, huku wakiwekea miti kwa kuegemeza ili migomba isiweze kudondoka.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, ambalo bado halijakomaa vizuri, huku chini yake kuna mbabomba yanayosaidia kupitisha maji katika eneo la shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya papai, huku zao hilo likiwa bado halijaiva katika miti, na mkulima akiwa amechuchumaa akishikilia mazao hayo.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, akiwa amechuchumaa na kushikilia zao hilo, lililokwisha vunwa tayari, na kuandaa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la biashara aina ya mahindi, ambayo bado hayajakomaa vizuri huku mkulima wa shamba hilo akiwa ameshika mazao hayo.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba liliopandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata. Wakivuna zao hilo na kuweka katika ndoo ili kuandaa kusafirisha kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa aina ya mazao ya mihogo, ikiwa imewekewa mifuko iliyosheheni zao hilo huku ikisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwajili ya kuuzwa.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi, wakipakia zao hilo ambalo limekwishavunwa tayari na kuweka katika gari ili kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya pembeni, katika shamba poanapolimwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa imewekewa mifuko iliyosheheni zao hilo huku, zikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imepandwa zao la biashara aina ya nyanya katika mistari iliyonyooka, huku zao hilo likiwa limekomaa vizuri na kuiva, na mkulima akiendelea kuvuna zao hilo tayari kupeleka sokoni, kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba iliyolimwa kwa mfumo wa kisasa, na kupandwa mazao ya nyanya katika viroba, huku zao hilo likiwa limekwishakomaa, na kusubiri kuvunwa, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya chini, ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya mahindi ya njano ambayo tayari yamekwishavunwa, huku yakisubiri kukauka na mkulima akiwa ameshikilia mahindi katika mikono yake.

Sehemu ya pembezoni mwa shamba palipolimwa zao la biashara aina ya vitunguu maji, ikiwa imewekewa zao hilo huku wakulima wakiendelea kuchambua na kusomba tayari kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya pembeni katika shamba, lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya viazi mbatata, ikiwa imewekewa zao hilo, huku wakulima wakichambua na kuliweka vizuri kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni na kuuzwa.

Sehenu ya shamba iliyolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya Mahindi, ambayo yamekwisha komaa tayari, huku wakulima wakivuna zao hilo na kuliweka katika Matenga ya Plastiki, wakiandaa kwaajili ya kusafirisha kwenda Sokoni kuuza.

Sehemu ya shamba ikiwa imewekewa zao la biashara aina ya karoti, ambalo tayari limekwisha kuvunwa. Huku mkulima akiendelea kusomba zao hilo na kuandaa kwa ajili ya kusafirisha kwenda sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa pembeni mwa shamba, palipolimwa ya zao la biashara la aina ya pilipili hoho, huku akiwa ameshikilia zao hilo na mengine yakiwa ndani ya mifuko, yakisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolima mazao ya biashara aina ya ndizi ikiwa imewekewa zao hilo huku wakulima waliovalia mavazi ya sare wakiwa wameshikilia mazao hayo ambayo tayari yamekwisha kuvunwa.

Sehemu ya nje katika makazi ya watu ikiwa imewekewa miti ambayo imetundikiwa zao la biashara aina ya mahindi, huku ikisubiri zao hilo kukauka tayari kwa kupukuchuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza.

Mkulima akiwa mwenye tabasamu huku amesimama pembeni mwa gari lililosheheni zao la biashara ambayo ni matunda ya mananasi, yakisubiri kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo la pembeni katika shamba, linalo lima zao la biashara aina ya viazi vitamu, likiwa limewekewa zao hilo ambalo tiyari limekwisha vunwa na wakulima wakizaja zao hilo katika matenga ili kusafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuza.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao la nyanya, kwa kufuata mistari. Huku zao hilo likiwa limestawi vizuri, na mkulima ameshika nyanya ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya matunda, aina ya papai ambayo yamesheheni katika miti, huku yakiwa bado hayajakomaa na kuiva, kwaajili ya kuvunwa.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba, lililolimwa na kupandwa zao la biashara aina ya nyanya, ambalo bado halijakomaa tayari, huku wakipeana maelekezo mbalimbali, na chini yake kuna mabomba yanayopitisha maji shambani humo.

Mkulima akiwa ndani ya shamba lilolimwa zao la tunda aina ya tikitiki maji huku akiwa ameshikilia tunda hilo lililokatwa na mengine yakiwa chini huku yakisubiri kuvunwa.

Sehemu ya shamba kubwa, ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta. Huku katikati yake kuna mabomba marefu meusi, yanayosaidia kupitisha maji, katika maeneo mbalimbali ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwa zao la viazi vitamu ikiwa imewekewa zao hilo ambalo limekwisha kuvunwa tayari, huku wakulima wakiweka na kupanga katika matenga kwa ajili ya kusafirisha sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku katikati yake kuna maji, na mabomba yaliyowekwa kwa ajili ya kusafirisha maji katika maeneo ya shamba hilo.

Sehemu ya pembeni katika shamba lililolimwaa zao la kabichi, ikiwa imewekewa zao hilo ambalo tayari limekwisha vunwa, huku mkulima akiwa amesimama na kugemea zao hilo tayari kujiandaa kusafirisha kwenda sokoni kwaajili ya kuuza.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imepandwa mazao ambayo yamechipua vizuri kwa kufuata mistari, huku mkulima akiendelea kuhudumia mazao hayo na mabomba ya maji yamepita yakisaidia kusafirisha maji katika maeneo mbalimbali ya shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa inalimwa kwa kutumia jembe maalumu linalovutwa na gari aina ya tingatinga, huku mkulima mwingine akiwa pembeni mwa mashine hiyo.

Mkulima akiandaa shamba, analolima kwa kutumia jembe, ambalo limewekewa mashine maalumu. Huku sehemu nyingine kumeandaliwa na kupandwa mazao, yanayosubiri kustawi vizuri.

Gari aina ya tingatinga lenye jembe maalumu la kulimia likiandaa shamba kwa ajili ya kupanda mazao, huku dereva wa gari hiyo pamoja na msaidizi wake wakiendelea na shughuli ndani ya shamba.

Sehemu ya ardhi, ikiwa imetengenezewa mabwawa yaliyofunikwa neti zenye rangi ya kijani, huku pakitumika kwa ajili ya kufugia samaki.

Wafanya biashara mbalimbali, wakiwa wamekusanyika katika eneo ambalo wamepanga mifuko, iliyosheheni zao la mahindi huku wakisubiri zao hilo kununuliwa.

Sehemu ya msitu, ikiwa imepitiwa na mto na pembeni yake kuna daraja la kuvukia, huku ndani yake kuna miti iliyosongamana na kustawi vizuri.

Sehemu ya wazi katika msitu ikionyesha njia inayopita kuelekea maeneo mbalimbali ndani ya msitu, huku kun alama inaoonesha uelekeo wa njia.

Eneo la misitu lililozungukwa na miti, ambayo imesongamana yenye ukijani mwingi, huku katikati yake kukiwa na korongo panapopitika maji.

Sehemu ya msitu ikiwa na miti iliyosongamana na mto ukipita katikati yake, huku daraja la miti likiwekwa juu ya mto huo, ili kuruhusu watu kupita kwa urahisi.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa kwa kutumia gari maalumu la tingatinga, linalotumika kwa shughuli za kilimo; ikiwa imepandwa mazao yaliyochipua vizuri, kwa kufuata mistari ya matuta.

Wakulima wakiwa ndani ya shamba, lililolimwa kwa kutumia mfumo wa nyumba ya kijani, wakivuna mazao yaliyopandwa ndani ya shamba hilo na kuweka katika matenga ya plastiki kwa ajili ya kupeleka sokoni kuuza.

Sehemu ya ndani katika banda, ikiwa imesheni kundi kubwa la kuku wanaofugwa kwaajili ya nyama, huku wakisubiri kununuliwa.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imepandwa mazao ya biashara aina ya chai, huku wakulima wakivuna mazao hayo, tayari kwa kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa.

Eneo dogo la shamba lililokwisha kulimwa kwa kutumia gari aina ya tingatinga yenye jembe maalumu la kulimia, huku likiwa ndani ya shamba hilo na kuendelea na kazi ya kilimo na mkulima, akiwa amesimama pembezoni mwa gari hilo.

Sehemu kubwa ya shamba linalotumia mfumo wa kilimo cha nyumba ya kijani ikiwa imepandwa zao la mboga mboga ambalo limekwisha komaa tayari kwa kusubiri kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Sehemu ya shamba iliyolimwa kwa mfumo wa kisasa kwa kutumia njia ya nyumba ya kijani, ikiwa imepandwa mazao kwa kufuata mistari, huku mazao hayo yakisubiri kukomaa.

Sehemu ya shamba iliyolimwa na kuandaliwa vizuri, ikisubiri kupandwa mazao huku dereva wa gari aina ya tingatinga, akiendelea kulima shambani humo kwa kutumia jembe linalovutwa na gari hilo.

Sehemu kubwa ya shamba iliyolimwa na kupandwa mazao, ambayo bado hayajachipua vizuri, huku kumewekewa mabomba yanayofanya kazi ya umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao, kwa kufuata mistari ya matuta. Huku katikati yake kuna maji yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari mipana ya matuta, huku kumewekewa mabomba ya maji, yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajaota, huku imewekewa mabomba ya maji yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imepandwa mbogamboga, kwa kufuata mistari mipana, huku mkulima wa shamba hilo akiendelea kumwagilia, kwa kutumia dumu maalulum lenye matobomatobo.

Sehemu ya shamba iliyoandaliwa na kupandwa mazao katika matuta yaliyonyanyuka juu huku mazao hayo yakiwa yamekomaa na chini yake kuna mabomba yaliyowekwa kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa kwa urefu, huku mabomba meusi yamewekwa, yakisaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo na pembeni yake kuna mazao ambayo tayari yamekwishakustawi.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kuandaliwa kwa ustadi mkubwa kwa mfumo wa matuta, huku imeekewa mabomba yanayosaidia kupitisha maji shambani humo na kurahisisha shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa vizuri na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta. Na pembeni yake kuna bomba kubwa la maji, lenye matobomatobo mengi yakisaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ndogo ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao, ambayo bado hayajachipua vizuri, huku imewekewa bomba kubwa lenye matobo matobo mengi, yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa na kupanda mazao kwa kufuata mistari, huku imewekewa mabomba marefu yanayopitisha maji na kurahisisha shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajastawi vizuri, huku imeekewa mabomba mafupimafupi yanayotumika kusafirisha maji katika maeneo ya shamba. Na kusaidia kwa shughuli za umwagiliaji.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa mtaro uliowekewa bomba kubwa la maji, linalosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa mazao na kupandwa kwa kufuata mistari, huku imewekewa mabomba meusi marefu yanayosaidia kusafirisha maji na kutumika kwa shughuli za umwagilioaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao katika matuta mapana, huku imewekewa mabomba yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajastawi vizuri, huku imewekewa mabomba marefu yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao na pembeni yake kuna mabomba yaliyopitishwa yanasaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani huko.

Sehemu ndogo ya shamba ikiwa imeandaliwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajachipua vizuri huku imewekewa mabomba meusi yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta, huku imewekewa mabomba marefu yanayofanya shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao kwa kufuata mistari ya matuta. Huku imewekewa mabomba yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa zao aina ya mahindi, huku pembeni yake kumewekewa bomba kubwa la maji, lenye matobomatobo mengi yanayosaidia kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba, iliyoandaliwa na bado haijapandwa mazao, ikiwa imewekewa mabomba marefu yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo, huku pembeni yake kuna mazao yaliyoanza kuota tayari.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ambayo bado hayajastawi vizuri, huku imewekewa mabomba ya maji, yanayotumika kwa shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu ya shamba kubwa ikiwa imelimwa na kupandwa mazao, ambayo bado hayajastawi vizuri. Huku imewekewa mabomba yenye matotomatobo yanayosaidia katika shughuli za umwagiliaji shambani humo.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na eneo lilulokauka nyasi huku na miti yake imeota kwa mbalimbali na mbele kuna mlima mrefu hali inayovutia kwa kutazama kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa imekauka majani na mbele yake kuna miti pamoja na nyasi zilizostawi vizuri, huku kwa juu kuna mawingu, hali inayoonyesha uwepo wa mvua.

Sehemu kubwa ya ardhi, yenye miti iliyopo mbalimbali pamoja na nyasi, ikiwa na wanyama pori aina ya pundamilia pamoja na twiga, na mbele yake kuna milima, hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na mabonde pamoja na milima mikubwa, juu yake kuna mawingu meusi, hali inayoonyesha upatikanaji wa mvua.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa imezungukwa na ziwa, ambalo limechukua nafasi kubwa, na pembeni yake kuna nchi kavu, juu kuna anga la bluu lililofunikwa na mawingu.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye mabonde na miinuko, ikiwa na uoto uliokauka wenye majani makavu pamoja na miti mikavu. Huku, ikivutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye uoto wa asili ikiwa na miti iliyosongamana, na katikati yake kuna bwawa lililojaa maji na mbele kuna milima, hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizostawi pamoja na miti na kwa mbele yake kuna mlima mrefu ambao juu unabarafu, hali inayovutia kwa kutizama.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi zilizokauka, na miti miwili iliyoota, na kwa mbele yake kuna anga la bluu, hali inayopelekea kuvutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa imelimwa mashamba yaliyopandwa mazao ya aina tofautitofauti, na mbele yake kuna miti iliyosongamana, hali inayoonesha kuwa na uoto wa asilia.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa inauoto wa asili huku katikati yake kuna bwawa la maji na juu kuna anga la bluu. Hali inayovutia kwa kutazamwa kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto wa asili na misitu iliyosongamana, huku katikati yake kuna njia inayopitika, ili kuruhusu watu kwenda maeneo mbalimbali ndani ya msitu huo.

Sehemu ya ardhi ikiwa na nyasi zilizokauka na miti iliyoota mbalimbali, na katikati yake kuna barabara inayoruhusu kupita maeneo mbalimbali ya sehemu hiyo.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye uoto wa asili, pamoja na milima na mabonde, na juu kuna anga la bluu liliofunikwa na mawingu. Hali inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na uoto wa asili wenye miti pamoja na nyasi. Huku katikati yake kuna barabara, ambayo haijajengwa kwa kiwango cha lami, ikiruhusu watumiaji kupita na kuelekea katika maeneo mbalimbali.

Sehemu ya ardhi yenye nyasi zilizo kauka, pamoja na miti iliyoota kwa mbalimbali, huku wanyama pori aina ya tembo wakionekena kula malisho, na mbele yake kuna mlima ambao unabarafu kwa juu haki inayovutia kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na miti ambayo haijastawi vizuri, mbele yake kuna mlima mrefu na juu kuna anga la bluu lililofunikwa na mawingu, hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na nyasi pamoja na miti iliyostawi vizuri, huku barabara kubwa ikipita na mbele yake kuna milima mirefu. Na kwa juu kuna anga la bluu pamoja na mawingu, hali inayovutia kwa kutazama.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa na milima inayovutiwa, huku juu yake kuna mawingu hali inayopendeza kwa kutazamwa kwa macho.

Sehemu kubwa ya ardhi ikiwa na uoto wa asili pamoja na nyasi na miti iliyostawi, huku pembeni yake kukiwa na mashamba na njia inayopita kuruhusu watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye miinuko na mabonde. Likiwa na uoto wa asili unaovutia huku limelimwa mashamba mengi tofautitofauti, na pembeni yake kuna nyumba zenye makazi ya watu.

Sehemu kubwa ya ardhi yenye uoto wa asili ikiwa na milima pamoja na mabonde na pembeni yake kumelimwa mashamba ambayo yamepandwa mazao mbalimbali.

Sehemu ya shamba, ikiwa imesimamishwa miti na pembeni yake kuna maboksi yaliyotengenezwa kwa mbao yanayotumika kwa shughuli za ufugaji nyuki na kutengeneza asali.

Sehemu ya nje katika zizi panapolala na kufugiwa wanyama aina ya mbuzi ikiwa imewekewa na kujengewa mbao ambazo zimewekewa majani ,kwa ajili ya chakula pamoja na vibakuli vya maji.

Wafugaji ambao pia ni wakulima, wakimhudumia mfugo aina ya mbuzi, huku pembeni yao kuna shamba lililopandwa mazao ya mahindi.

Sehemu ya chini katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa nafaka za aina mbalimbali, ikiwa imewekewa mifuko iliyojazwa nafaka hizo, ambazo ni mahindi, maharage pamoja na mtama, zikisubiri wateja.

Sehemu ya shamba ikiwa imelimwa na kuandaliwa pamoja na kupandwa mazao, kwa kufuata mistari ya matuta mapana, huku imewekewa mabomba yanayopitisha maji, katika maeneo mbalimbali shambani humo.

Sehemu kubwa ya ardhi, ikiwa imelimwa vizuri na kupandwa mazao kwa kufuata mistari, huku yakiwa yamestawi vizuri.

Sehemu ndogo ya shamba, ikiwa imelimwa na kupandwa vizuri zao la aina ya mbegu kwa kufuata mistari huku katikati yake kuna mabomba marefu yanayosaidia kupitisha maji ndani ya shamba hilo.

Sehemu ya duka panapouzwa pembejeo za kilimo, ikiwa imewekewa shelfu ambapo ndani yake kuna bidhaa hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imeandaliwa na kupandwa mazao, juu ya matuta kwa kufuata mistari huku kumewekwa mabomba meusi, yanayosaidia kusafirisha maji ndani mwa shamba hilo.

Sehemu ya eneo katika duka panapouzwa nafaka za aina mbalimbali, ikiwa imepangiliwa mifuko iliyojazwa mazao hayo, huku yakisubiri wateja.

Sehemu ya duka ikiwa imewekewa mifuko iliyojazwa nafaka za aina mbalimbali, na kwa mbele yake kuna shelfu zilizowekewa bidhaa za aina tofautiofauti, zikisubiri wateja.

Sehemu kubwa ya shamba ikiwa imelimwa na kupandwa mazao ya mbegu, kwa kufuata mistari ya matuta. Huku shamba hilo likiwa bado halijapaliliwa.

Waganga ambao ni wataalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama, wakiwa ndani ya chumba kinachotumika kwa ajili ya matibabu. Wakiendelea kumuhudumia ndege aina ya kuku, huku wakiwa wamevalia mavazi ya kutolea huduma.

Wataalamu wa afya wa magonjwa ya wanyama wakiwa wamevalia mavazi maalumu, huku wakimfanyia matibabu mnyama wa kufugwa ambaye ni mbwa mdogo.

Mnyama pori aina ya tembo akiwa na vumbi mwilini mwake, huku watu mbalimbali kutoka katika mataifa tofauti tofauti wakiendelea kumtazama pamoja na kuchukua picha za ukumbusho.